Mwanamke mzima, anayeonekana kama mfanyikazi wa afya, amevaa barakoa na fulana ya njano akimpatia sindano mtoto mkononi. Mtoto huyo pia amevaa barakoa. Tukio hili linaashiria utaratibu wa kimatibabu, pengine chanjo unaofanyika ndani ya jengo kama vile shule au zahanati. Watu wote wawili kuvaa barakoa, unaonyesha kuzingatia kanuni za afya na usalama.

Umati wa watu umekusanyika kuzunguka kitanda kilicholindwa kwa uangalifu na chandarua. Ni mfano wazi wa jamii iliyozingatia afya, pengine katika eneo linaloendelea. Chandarua, chombo rahisi lakini muhimu, kinaelekeza mengi kuhusu juhudi za kuzuia magonjwa kama malaria, kileta ulinzi na matumaini, moja kwa moja kwa watu.

Timu ya wataalamu wa matibabu wenye ujuzi, wakiwa wamevaa nguo safi za upasuaji, barakoa na kofia, wamejikita kikamilifu kwa mgonjwa anayefanyiwa upasuaji. Taa kali za upasuaji zinaangaza meza ya upasuaji ambapo mgonjwa amefunikwa. Vifaa mbalimbali vya matibabu, vimezunguka timu hiyo, vyote vikichangia katika utaratibu huu muhimu na uliyopangiliwa kiimo wa kimatibabu.

Mtaalamu wa matibabu aliyevaa barakoa na sare, akimpa sindano mtu aliyeketi aliyevaa barakoa. Nyuma yao watu wengine pia wakiwa wamevalia barakoa, wanaonekana wakingoja au wakitazama huku mwanaume mmoja akionekana kama amepokea chanjo akigusa bega lake. Mandhari yanaonekana kama kliniki ya ndani au kituo cha chanjo ikipendekeza mpango wa afya ya umma kama kapeni ya chanjo.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha kituo muhimu cha kunawia mikono chenye nembo ya vivo energy ambapo mwanaume ananawa mikono yake, kuwepo kwa kituo hiki pamoja na watu waliovalia barakoa kunaashiria wazi hatua za afya ya umma zimewekwa nyuma ,unaweza kuona mazingira ya soko lenye shughuli nyingi au duka lenye bango la welcome likimaanisha kuwa kuna duka la chakula.

wasiwasi kuhusu malaria. Hapa kuna vidokezo muhimu ya kuzuia. Kwanza, fikiria kupata chanjo kujinga. Pili, kumbuka kufunga mizigo yako kwa uangalifu, jumuisha dawa ya kuua mbu na nguo za kujikinga kwa safari zako. Na mwisho, jikinge kila wakati hasa usiku na kutumia vyandarua. Kaa salama, jikinge.

Mgonjwa kitandani hospitalini labda katika chumba cha wagonjwa mahututi akiwa na mashine ya kusaidia kupumua na kifaa cha kufuatilia viashiria muhimu vya mwili. Mhudumu wa afya aliyevaa vifaa kamili vya kujikinga anamshughulikia mgonjwa. Hali hii sheria uangalizi maalum labda kwa ugonjwa wa kuambukiza huku ikizingatia usaidizi wa maisha na udhibiti wa maambukizi.

Nchi kavu iliyo wazi tunaona mabadilishano ya kibinadamu ,mwanaume aliyevaa barakoa ya matibabu anatoa msaada kwa mwanamke akiwa na mtoto karibu mwenye ameshika kitu kilichofungwa, kwa umbali kibanda cha jadi kimesimama kikionyesha jamii inayokabiliana kwa ujasiri na mazingira magumu yenye ukame.

Gari jeupe na la kijani la abiria pengine basi dogo likiwa limeegeshwa nje kwenye sehemu ya udongo. Gari hili lina nembo ya KIWA pembeni na nyuma ikionyesha kuwa linamilikiwa na shirika fulani. Lina pau za kubebea mizigo juu na magurudumu la akiba limewekwa nyuma. Tunaweza kuona sticker za onyo zinazong'aa na namba ya usajili KDA 149Z .

Lori nyeupe ya kliniki inayotembea iliyoandikwa Beyond Zero Mobile Clinic ikiwa imepakiwa kwenye uwanja wa kijani kibichi. Misalaba ya matibabu iliyo kando yake inaashiria wazi madhumuni yake. Kushoto, mwanaume amesimama karibu na meza na mti nyuma yake.

Mwanaume aliyevaa suti amezungukwa na kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa fulana za samawati na njano zinazotambulika. Wanashirikiana nao kikamilifu labda akipeana mkono au kupokea kitu. Mandhari inaonekana kuwa mkusanyiko wa ndani uliojaa watu mbalimbali kuashiria tukio la jamii au mkutano uliopangwa wenye mazingira chanya na shirikishi.

Kliniki ya rununu, huenda ni mpango wa Beyond Zero inayotoa huduma za afya nje kwa jamii. Unaweza kuona wafanyikazi wa matibabu wakiwahudumia watu wakileta huduma muhimu moja kwa moja kwa wale wanaohitaji. Huu ni mfano mzuri wa huduma za afya zinazofikiwa kirahisi.

Kliniki ya Beyond zero inayotambulika kwa urahisi kutokana na msalaba mkubwa wa buluu na chapa ya Beyond zero. Unaweza kuona watu wengi, wakiwemo watu wazima na watoto. Wamekusanyika karibu nayo ama wakingoja au wakipokea matibabu. Ni wazi kabisa ni huduma ya kufikia jamii. Ikileta huduma muhimu za afya kwa jamii ,uwezekano mkubwa katika eneo la vijiji au lisilo na huduma za kutosha.

Mwelekeo wa karibu wa mtu aliye na meno meupe sana, yaliyofanana kikamilifu. Kazi nzuri sana ya urembo wa meno. Midomo yake minene yenye kungaa, ya rangi nyekundu ,pinki inazingira tabasamu hili maridadi kikamilifu, ikionyesha tabasamu pana au kicheko.

Wa meno akiwa amevaa glavu za samawati akifanya usafishaji au ungalishaji wa meno ya mgonjwa. Chombo maalum cha meno chenye brashi dogo nyeupe inayozunguka kinatumika kwenye meno. Mdomo wa mgonjwa umefunguka ukionyesha meno meupe na yenye afya ikionyesha usafi mzuri wa mdomo au matokeo mazuri ya kazi ya meno. Huu ni mtazamo wazi wa matibabu ya kawaida ya meno yanayoendelea.

Mdomo wa mtoto wakati wa ukaguzi wa meno. Unaweza kuona meno ya kudumu ya awali (ya awamu ya kwanza). Mengi ya meno haya yana dalili za kuharibika kwa kiwango kikubwa. Uso wa mbele wa juu unaonyesha alama za kupungua au kuharibika. Mabadiliko ya rangi na uchunguzi wa meno haya yanaashiria uwepo wa mapungufu mengi

Kulinganisha wa kabla na baada kwa meno ya mtu. Upande wa kushoto meno yanaonyeshwa kubadilika rangi kwa kawaida yakionekana ya manjano. Kinyume chake kabisa upande wa kulia unaonyesha meno meupe na angavu zaidi. Taswira hii inaonyesha wazi hatari ya mabadiliko ya utaratibu wa meno labda utengenezaji wa meno meupe unaolenga kuboresha urembo wa tabasamu.

Mtaalamu wa meno amevaa nguo za kazi na glavu za samawati akishikilia eksirei ya meno ya panaromiki. Anatumia kijiti kuelezea maeneo kwenye filamu; inaonyesha meno na mifupa ya taya. Mandhari nyuma yanaashiria ofisi ya meno na kiti cha meno kinachoonekana. Ni tukio wazi la daktari wa meno au mtaalamu akipitia afya ya kinywa ya mgonjwa kwa kutumia eksrei.

Mdomo wa mtu, wazi kwa tabasamu angavu la furaha. Meno yake meupe kabisa yaliyo pangika vizuri yanaonekana wazi, hasaa yale ya juu. Mdomo imepakwa rangi nyekundu inayong'aa ikileta mfanano mzuri na rangi ya ngozi ya mtu huyo ila wastani hadi nyeusi. Ulimi wa pinki unaonekana ndani ya mdomo ulio wazi kabisa ikionyesha hisia wazi ya furaha.

Tunaangalia tabasamu wangavu lenye afya kwenye kiti cha daktari wa meno. Mgonjwa ametulia na anatabasamu akiwa na bibu ya kumlinda. Mikono yenye globu ya utaalamu wa meno inafanya kazi kwa uangalifu ukishika vifaa vya kioo cha meno.

Tofauti kubwa ya kabla na baada ya matibabu ya meno. Upande wa kushoto tunaona meno yakiwa na rangi ya asili lakini upande wa kulia meno haya yamepakwa jell ya sawmawati inayong'aa. Hii inawezekana ni matibabu ya kitaaluma ya kung'arisha meno ambapo dutu ya samawati ni kiambato cha kung'arisha au inayowasha mwangwa. Ilioundwa kutoa tabasamu jeupe na kung'aa zaidi.

Zana muhimu za meno na kifaa cha kawaida cha usafi wa mdomo. Naona safu ya vyombo vya chuma vinavyong'aa vya meno vikiwemo barasa na kioo maarufu cha meno. Vyote vikiwa vimeundwa kwa ajili ya uchunguzi na utunzaji wa kitaalam. Karibu na hivi, mswaki mweupe wenye bristles za njano unasisitiza umuhimu wa usafi wa meno kila siku. Uwakilishaji wazi wa meno ya kliniki na afya ya mdomo kibinafsi

Mikono miwili iliyovaa glavu, tayari kwa kazi ya usahi, ikiwa imevaa glavu za samawati ya vifu ya uchunguzi. Kila mkono unashikilia kifaa muhimu cha meno, dhidi ya mandhari nyuma nyeupe safi. Kushoto, kifaa chembamba cha kuchunguza meno, kikiwa tayari na chenye ncha kali. Kulia kioo cha meno kilichojulikana, kikionyesha zana za utunzaji.

Mtu anayeonekana kuwa mweusi, akiwa amevalia shati la chungwa, nyekundu. Mdomo wake umefunguka, ukionyesha meno yake, na anauma kitu chepesi kinanachofanana na kijiti, kinaonyesha ka, kama anatumia hiki kikamilifu mdomoni mwake.

Mtaalamu wa meno amevaa koti jeupe la maabara na nguo za upasuaji za samawati akiwa amevaa glavu za samawati .Anaonyesha usafi sahihi wa kinywa akitumia mfano wa meno na mswaki mwekundu. Inaonekana yuko ofisi ya daktari wa meno akionyesha jinsi ya kusafisha meno ipasavyo.

Gari la kubebea wagonjwa lenye alama nyekundu za msalaba waziwazi ikipambana na njia yenye matope mengi na maji. Inaonekana kama hali ngumu ya barabara kukiwa na kizuizi chekundu na cheupe upande moja. Ikionyesha eneo la mashambani au lisilizoendelezwa. Gari hili linasonga mbele likionyesha kujitolea kwa huduma za dharura hata katika hali ngumu zaidi.

Kundi la watu, pengine wafanyikazi wa misaada au wasafirishaji wakipakia magunia kwenye boti. Watu kadhaa wamevaa barako kuashiria tahadhari za kiafya. Usafirishaji wa aina hii wa boti hasaa unahusisha magunia. Ni wa kawaida kwa ajili ya kupeleka vifaa katika maeneo ambayo yanaweza kuwa mangumu kufikiwa kwa barabara kama vile wakati wa mafuriko au kwa jamii mbali kando ya mito au.

Mfululizo wa picha zinazoonyesha mafuriko makubwa. Picha ya kwanza inaonyesha barabara iliojaa maji yenye matope na watu wakipita ndani yake. Picha ya katikati inaonyesha mtu juu ya paa la nyumba iliojaa maji iliojengwa kwa bati. Akionekana kuomba msaada. Picha ya mwisho inaonyesha mtu akiwa kwenye mashua akipita kwenye maji mengi ya mafuriko. Huku majengo mengine yaliofunikwa na maji na watu wakiwa juu ya paa wakionekana kwa mbali.

Eneo lililojaa mafuriko makubwa. Tunaona watu kadhaa wakipita katikati ya maji mengi ya kahawia yenye matope ambayo yanaonekana kufunika barabara au eneo wazi. Baadhi ya watu wakiwemo watoto, wamekusanyika kwenye jukwaa lililonyika wakitafuta kimbilio kutoka maji hayo. Nyuma, majengo na miti iliyozama sehemu inaonyesha mazingira ya vijijini.

Kukabiliana na mafuriko makubwa. Watu wanapita katikati ya maji mengi wakizunguka nyumba zilizojengwa bila mpangilio. Hali inaangazia changamoto kubwa zinazokabili wakazi katika maeneo kama haya mara nyingi kutokana na miundo mbinu mibovu na athari za mvua kubwa ambazo kwa bahati mbaya ni za kawaida katika makazi yasiyo rasmi kama yale ya Kenya, Nairobi.

Tukio hili la nje linaonyesha mwanamke akitabasamu na amevaa mavazi ya kitamaduni yenye kupendeza akipokea kitu labda msaada kutoka kwa mtu asiyeonekana. Kushoto kwake, mwanaume aliyevalia shati la blue anaandika kwa bidii kwenye karatasi. Nyuma, wanajamii wengine wapo katika mandhari kavu na isiyo na mimea mingi.

Mafuriko makubwa katika eneo linaloonekana kama makazi duni. Maji ya kahawia yenye matope yamefunika kila mahali yakifika usawa wa kiuno katika baadhi ya maeneo. Nyumba zilizojengwa kwa mabati zimezama kwa sehemu ikionyesha udhaifu wa jamii hizi. Watu wanaonekana wakipitia maji mengi ikionyesha hatari ya haraka na usumbufu wa maisha ya kila siku.

Ni eneo lenye shughuli nyingi na lori kubwa jekundu la zimamoto likiwa katikati. Watu kadhaa wengine wakiwa wamevalia mavazi yanayoonekana kama sare za wazimoto zikiwemo kofia ngumu za njano wamekusanyika karibu. Mtu mmoja mbele anaonekana kutumia simu yake huku wengine wakionekana kushughulika na vifaa karibu na lori. Jengo lenye kuta za njano linaonekana nyuma likiongeza picha ya mazingira ya mjini.

Ni matokeo ya kile kinachoonekana kama jengo lililoporomoka. Tunaona wahudumu wa dharura wakiwa wamevalia nguo za uakisi na kofia ngumu wakichunguza vifusi. Watazamaji wengi wamekusanyika, huku wengi wakichungulia kutoka majengo ya karibu, ukionyesha ukubwa wa tukio hili. Ni eneo la mwitikio wa haraka katikati ya janga la mjini.

Jengo la orofa nyingi limeporomoka kabisa likibaki kifusi na chuma kilichopinda. Karibu yake jengo lingine limesimama lakini labda lina uharibifu mkubwa mabaki yametapakaa kila mahali na magari yamenaswa katikati ya uharibifu, yakichora picha mbaya baada ya tukio.

Mtoto mdogo, anayeonekana kuwa mvulana, anakunywa maji moja kwa moja kutoka kwenye bomba la chuma. Ameinama huku mikono yake ikiwa chini ya maji yanayotiririka na kuleta mdomo wake karibu na mkondo huo ili anywe. Uso wake umefunikwa na sehemu ya maji yanayomwagika. Ana nywele fupi nyeusi zilizojaa kichwani. Nguo zake zinaonekana kuwa shati la rangi nyeupe, labda lenye mistari.

Shamba lililojaa mimea mikavu, ya rangi ya kahawia na kijani. Pengine nyasi au vichaka fupi na baadhi ya maua au mbegu nyepesi zikionekana. Nyuma kuna mstari wa miti chini ya anga la mawingu .Maeneo yenye maji au udongo unyevu pia yanaonekana. Ni mandhari ya asili na tulivu kiasi.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanaume, wanafanya kazi kwa bidii wakitumia majembe kusafisha matope na taka. Wamejikita katika kuboresha eneo lao pengine njia au mtaro wa maji taka, katika makazi yasio rasmi yenye majengo ya bati na kijani kibichi nyuma. Ni onyesho wazi la juhudi za pamoja na moyo wa kijamii kuelekea uboreshaji.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara akishughulikia vifaa vya ndani ya kile kinachoonekana kuwa maabara. Upande wake wa kulia kuna vitengo viwili virefu vya chuma labda friji vikionyesha dalili ya kuchakaa huku kimoja kikiwa na alama nyekundu ya hatari ya kibiolojia. Kiti cha magurudumu kinachoonekana kushoto. Kupitia dirishani unaweza kuona mandhari ya nje.

Maabara iliyo na vifaa kamili, ikiwa na friji mbili kubwa au vigadishio. Kimoja kikiwa na alama nyekundu ya biohazard , ikionyesha kuhifadhi sampuli za kibiolojia. Mashine muhimu ya centrifuge imewekwa kwenye meza ya chuma, tayari kwa kutenganisha sampuli. Nafasi hii pia ina sehemu za kazi za ziada na makabati ya kuhifadhia, yote yakiwa na mwanga wa asili kutoka dirishani.

Kituo cha matibabu au maabara. Upande wa kulia rafu nyeupe zimepangwa vizuri na vifaa mbalimbali vya matibabu katika chupa, masanduku na mapipa ya samawati. Madirisha makubwa pande zote mbili hutoa mwanga wa asili. Mbele kuna dawati nyeusi lenye mafaili, karatasi na vyombo vidogo ikionyesha kazi za kiutawala. Kiti kidogo kipo upande wa kushoto na kiti kikuu kimevutwa hadi dawati.

Lango la ofisi au kiliniki. Kushoto kwake kuna dawati lenye chati rasmi zilizobadikwa ukutani na chombo cha mbao cha kushikilia nyaraka. Moja kwa moja mbele mlango wa bluu ulio wazi unafunua chumba kingine chenye dawati na kiti. Kulia kwake kabati nyepesi lina friji ya kipekee ya bluu na nyekundu iliyoandikwa safe temp ikionyesha vifaa vya matibabu au chanjo.

Sehemu ya kazi rahisi nyumbani au ofisini. Kwenye meza ya mbao, kuna kompyuta ya mezani yenye kioo, kibodi ya zamani na kipanya. Pia, unaweza kuona vidhibiti mbalimbali, simu dogo ya zmaani na karatasi zilizotawanyika. Kushoto, kuna dirisha linaloruhusu mwanga kuingia ambalo limefunikwa kidogo na pazia lenye mchoro.

Mazingira ya matibabau mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe anachunguza kifaa cha kupima viashiria muhimu skrini inayongaa kwa michoro ya kijani kibichi na namba inafuatilia data muhimu ya mgonjwa huu ni mfano wa huduma ya kujitolea ambapo teknolojia na utaaluma huungana ili kuhakikisha ustawi.

Kifaa cha matibabu kwa matibabu ya kupumua. Unaweza kuona kitengo kikuu, kikombe kidogo cha dawa kilichounganishwa na mirija ya kuunganisha. Kwa upande wa kulia, kuna blood pressure cuff nyeusi. Mandhari nyuma yana ishara ya samawati iliyoandikwa just breathe , inaonekana kuwa mpangilio wa kudhibiti afya ya kupumua.

Maingira ya hospitali. Tunaona mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa amefunikwa. Karibu na kitanda, kuna kifaa cha kimatibabu chenye skrini inayoonyesha vipimo, labda ishara muhimu za mgonjwa. Kifaa hicho kimeunganishwa na mgonjwa. Chini kuna sakafu ya vigae inaonekana ni chumba cha matibabu chenye utulivu.

Chumba cha hospitali labda wodi ya watoto kutokana na vitanda vidogo. Tunaona drip ya IV mbele imening'inizwa kutoka kwenye stendi. Kuta zina rangi mbili na kuna dirisha lenye mapazia. Mabango ya habari yamewekwa ukutani yakionyesha utunzaji na elimu ya wagonjwa.

Ofisi ya nyumbani au nafasi ya kusomea. Kwenye meza ya mbao isiyokolea, kuna kompyuta ilio na runinga inayoonyesha mchoro wa pande tatu, kibodi na kipanya. Chini ya meza unaweza kuona kompyuta yenyewe. Upande wa kulia kuna faili ya samawati na drow kadhaa. Ukuta wa nyuma una rangi ya samawati iliyokolea. Ni sehemu safi na inaofaa kufanyia kazi.

Kifaa cha matibabu kinachotumika kwa watoto wachanga. Kipengele kinachoonekana zaidi ni mwanga mkali wa samawati unaoashiria kuwa ni kifaa cha watu wa therapy kinachotumika kutibu homa ya manjano kwa watoto wachanga. Ina magurudumu wa urahisi wa kusongeza na ina skrini ya kidijitali yenye vidhibiti.

Mitungi minne ya gesi ya saizi tofauti iliyopangwa kwa urefu ina rangi ya kijani iliyokolea au nyeusi na sehemu za juu nyeupe na kila moja ina vali kawaida kutumika kuhifadhi gesi zilizobanwa kama oksijeni na huenda ziko mahali pa kuhifadhia.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu cha kieletroniki kinachotumika kwenye mkono. Tunaona kifaa kikuu cheupe cha kidijitali chenye skrini iliyo wazi na vitufe vya kudhibiti. Pembeni yake kuna pamba nyeusi ya mkono iliyowekwa alama ya kupima sentimita ishirini na mbili hadi thelathini na mbili. Seti nzima imefunganishwa katika boksi la kipekee la rangi ya manjano na nyeupe.

Ndani ya friji iliyo wazi, labda friji ndogo ya matibabu. Ndani unawezakuona rafu kadhaa, zikiwa na masanduku madogo na chupa, ikionyesha hifadhi ya dawa au vifaa vya matibabu. Beseni lenye umbo la figo limewekwa limewekwa kwenye rafu ya juu. Taa ya ndani ya friji imewashwa, ikiangazia vitu vilivyomo. Chini mguu uliovaa kiatu chepesi unaonekana kidogo kwenye sakafu ya vigae.

Maabara mengine ya matibabu au utafiti mbele kuna darubini ya rangi ya kijivu na nyeusi ikionyesha uchunguzi wa adubini, kushoto kwake mashini ya buluu nyepesi ya course lab ina mrija wa kupimia ikipendekeza usindikaji wa sampuli, chupa za kemikali na slaidi ziko juu ya meza maabara inafanya kazi na dirisha linalotoa mwanga wa asili, ni picha wazi ya maabara inayotumika.

Kifaa cha kawaida cha kitabibu kinachotumika kukagua masikio. Unaweza kuona mpini mwembamba mrefu, labda una chanzo cha mwanga. Kimeunganishwa chenye lenzi ya sikio. Pembeni yake, kuna chombo, kagua za ndani ya sikio, zinazotumika mara moja.

Mbinu za kupima macho zenye mwanga ile ndefu zaidi. Chati ya kuona yenye kazi nyingi inaonyesha herufi na alama mbalimbali .Zikipungua ukubwa kuelekea chini pamoja na miraba ya rangi chini. Kulia kwake kuna chati ya kawaida hasaa yenye herufi E zinazoelekea pande tofauti na herufi zingine .Nazo pia zikipungua ukubwa. Zote mbili zina mwangaza wa nyuma.

Muonekana wa tray nne zilizojaa mirija ya kimatibabu yenye kofia nyekundu pengine kwa ajili ya kukusanya damu. Kila tray ina mirija mingine meupe iliyopagwa vizuri na kufugwa kwa plastiki kwa usafi .Nyuma dalili za mazingira ya kimatibabu zikiwemo vifaa vya hosipitali vinadhibitisha kuwa hivi ni vifaa muhimu vya huduma ya afya vilivyotayari kutumika.

Maabara au ofisi ya matibabu. Kwenye meza ya mbao, kuna kompyuta vifaa vya kimatibabu. Naona mirija ya kupimia, chombo cha kudodoshea sindano na sanduku la glavu, ikionyesha kazi ya sampuli au matibabu. Ukuta wa kijani kibichi na kinyesi chekundu hukamilisha nafasi ile ya kazi.

Ni ukumbi wa ndani sakafu ina vigae vyepesi iki kutuna na kuta za rangi ya cream njano zenye ukingo mweusi. Kushoto kuna bomba la mlalo na mistari mweusi wima pengine fremu ya mlango. Kwa mbali mtu aliye vaa suruali ya bluu iliyokolea ,fulana inayo fanana na ktamba cha kichwa cha bluu hafifu anatoka akipita mlango wa kioo ulio wazi. Nyuma ya mlango ukuta au pazia lenye rangi nyepesi inaonekana.

Ni mandhari ndani sehemu inayoonekana kuwa chumba cha kusubiri hospitalini au kliniki, mbele, safu tupu za viti vya kahawia vinavyoelekea kwenye rangi nyekundu zinaashiria utulivu. Nyuma zaidi, mtu aliyevaa sare za matibabu anaonekana akimsaidia mtu kwenye kiti cha magurudumu, ambaye amefunika kichwa kwa kitambaa cheupe, wako karibu na kaunta ya huduma ambapo mtu mwingine amesimama.

Mfanyikazi wa afya akiwa amevaa mavazi ya hospitali na glovu, ameketi chini huku kichwa chake kikiwa kimeinama na mikono yake ikiwa imeungana barakoa inaninginia kutoka sikio moja kuonyesha zamu ngumu ya hivi karibuni au mda kabla ya zamu nyingine mkao wake unaonyesha uchovu mkubwa mfadhaiko au labda mda wa maombi ya utulivu katika barabara kuu safi kama ya hospitali

Afya ya akili duniani. Oktoba tarehe kumi, elfu mbili ishirini na nne, likilenga afya ya akili mahali pa kazi. Inangazia hali ya kawaida kama Unyongovu na Wasiwasi. likituumiza tuzungumzie. Wathamini ni Wizara ya Afya, hospitali kuu ya rufaa ya Kenya, Johnson and Johnson. Tuyape kipaumbele ustawi wa akili kazini.

Miguu ya mtu. Ufundo vyote viwili vimefungwa minyororo mizito ya chuma na kufungwa na kufuli. Amevaa vyatu vya bluu hafifu kwenye kile kinachoonekana kama sehemu ya udongo. Minyororo minene inaashiria kufungwa au kufungwa gerezani.

Vyombo viwili vya dawa ya Careone Acetaminophen milligram mia tano. Kushoto, kuna boksi la samawati linaloonyesha wazi jina la dawa, kipimo na idadi ya vidonge, mia moja. Kulia kwake, kuna chupa nyeupe inayofanana yenye taarifa sawa. Bidhaa zote zimewekwa juu ya sehemu ya mbao na mandhari nyuma meupe.

Mkebe wa Bionutrition vitamin D3 umeundwa kusaidia afya ya mifupa kuimarisha kinga ya mwili, kuboresha hisia, kutoa ulinzi wa seli na kuchangia afya kwa ujumla. Ndani utapata vidonge 90 vya mboga, ni kirutubisho cha chakula kutoka Bionutrition.

Kisanduku chekundu na cheupe kikionyesha ibuprufen kama kiungo kikuu katika hali ya kimiminika. Maandishi yanaonyesha kuwa kina miligramu mia moja za ibuprufen kwa mililita tano pengine kwa matumizi ya mdomo. Tunaweza pia kuona maelekezo ya uhifadhi yakipendekeza kuhifadhiwa chini ya nyuzi joto thelathini mahali pakavu na penye giza.

Kisanduku cha help aid vitamin B5 miligramu 690 kikiongeza lisha kinachotolewa polepole kina vidonge thelathini vya vegan vinavyotumika mara moja kwa siku. Vitamin B5 husaidia kuboresha utendaji wa akili au kupunguza uchovu.

Maudhui haya yanaonyesha mfanyakazi wa afya akimpatia chanjo mtoto mdogo pengine dhidi ya malaria kama inavyoonyeshwa kwa chupa ya chanjo ya malaria inayoonekana wazi. Inaangazia juhudi za afya ulimwenguni hasa kwa jamii zilizo hatarini katika maeneo ambayo malaria imeenea.

Mtoto mchanga anaonekana kwenye kitanda cha hospitali akiwa amefunikwa blanketi ya miraba. Mtaalamu wa afya aliyevalia glavu anamhudumia mtoto huyo akiwa na mtu mwingine nyuma. Ni picha ya maisha mapya na huduma inayopokelewa kutoka kwa wafanyikazi wa afya.

Mtu alioshika chupa ndogo iliyo wazi. Ndani yake, kuna kimiminika chenye rangi ya chungwa nyekundu. Chupa hiyo Ina kifuniko cheupe na lebo yenye maelezo hafifu ya blue .Mandhari nyuma ni meusi na yamefichwa, yakisisitiza chupa yenyewe. kitu hiki kinaonekana kuwa chanjo au dawa ikishikiliwa katika mazingira yanayo onekana kama ya kliniki au afya umma.

Mtoto mchanga akipatiwa huduma muhimu. Mfanyakazi wa afya au mzazi anamwekea mtoto huyo matone kwa upole mdomoni pengine chanjo au dawa muhimu kwa afya yake. Mkono mwingine unampa mtoto msaada kwa upole kuhakikisha anastarehe.

Mtoto mdogo, aliyevaa barakoa, ananawa mikono kwa bidii kwenye kituo cha kunawia mikono cha umma chenye rangi ya kijani na blue . Msichana mkubwa zaidi, naye pia amevaa barakoa, amesimama karibu akisaidia. Kituo hiki huenda kikiungwa mkono na M-Pesa na M-Kopa Green, kinachoonyesha juhudi muhimi ya usafi wa jamii. Ni ukumbusho wazi wa umuhimu wa afya ya umma, hapa hapa barabarani Nairobi.

Mwito wa dharura wa kuchukua hatua wa Novemba 2020 kutoka WHO na UNICEF unahusu milipuko ya surua na polio. Unaangazia jinsi korona ilivyokwamisha juhudi za chanjo. Waraka huu unatoa wito wa kuchukua hatua za haraka na kutoa fedha za kuwachanja watoto na kuwalinda dhidi ya magonjwa haya yanaweza kuzuilika.

Shughuli ya usafishaji wa jamii ikiendelea pengine katika eneo la mjini. Tunaona watu kadhaa wakiwemo mtoto wakichukua takataka na kuziweka kwenye mifuko mikubwa meusi. Mhusika mkuu aliye mbele amevaa kofia ya kijani na mkoba mwekundu akizingatia kazi. Ni onyesho wazi wa juhudi za pamoja kwa ajili ya kuboresha mazingira.

Muuguzi anaonekana akimpatia mtoto mchanga dawa ya matone mdomoni, huku akishikiliwa na mtu mwingine mzima. Eneo linaonekana kua nje au sehemu wazi, huenda ni zoezi la chanjo, ambalo ni muhimu kwa afya ya umma. Kando, kuna pikipiki iliyosimamishwa.

Mguu wa binadamu wenye jeraha kubwa. Kuna mabadiliko ya rangi, ukiona rangi ya zambarau uliokolea, karibu na kifundo cha mguu, na juu ya mguu. Hii inaonyesha kuna mtumbuko au uvujaji wa damu, chini ya ngozi. Pia eneo hili linaonekana kuvimba.

Wavu wa netiboli uliowekwa dhidi ya anga la samawati, lililowazi kabisa. Wavu wenyewe ni pete rahisi ya chuma, iliyounganishwa imara kwenye nguzo imara ya kijani kibichi iliyokolea Kwa mkono wa kusaidia ulioyonyooka. Kinachovutia sana ni wavu ulioshonwa vizuri Kwa sehemu za rangi nyekundu, Nyepe na samawati ukinin'ginia chini kutoka kwenye pete.

Muonekano wa juu wa mmea wa kijani kibichi, pengine mzabibu. Unaostawi kwa nguvu. Mwangaza wa jua unatoka upande wa juu kushoto, na kutengeneza mwanga mkali na kuangazia majani. Kati ya majani mengi, kuna dalili za maua ya zambarau, au pingi yakiongeza rangi. Mimea unaonekana kupanda, ukielekea anga angavu yenye mawingu kidogo, ikionyesha siku yenye jua.

Mmea wenye majani manene na yalichongoka. Baadhi ya majani ya chini yanaonekana kukatwa. Imewekewa mbele ya mmea mwingine ya kijani kibichi ikiangazwa na jua kali kutoka juu kushoto kuashiria mazingira ya nje ya bustani. Mmea umewekwa juu ya sehemu yenye mandhari ya asili labda mbao au jiwe.

Hili inaonyesha mmea mzuri wa ndizi chini ya anga angavuna jua kali. Unaweza kuona wazi mkungu mkubwa wa ndizi za kijani kibichi ambazo bado hazijaiva zikining'inia tayari kukomaa. Miale ya jua inapenya kupitia majani mapana ya ndizi na kuunda mgao mzuri wa asili.

Wa kijani wenye majani ya asili na kingo zenye meno. Inaonekana ukikua nje ukiegemea ukuta au jiwe. Majani yana umbo la duara na baadhi yanaonyesha uharibifu mdogo. Mmea una ukuaji wa kichaka kidogo.

Mandhari ya nje inayofanana na siku nzuri yenye jua kali ,tunaona mimea mingi mirefu ya kijani kibichi yenye maua ya manjano yanayochangamsha ikiwezekana inakuwa porini katika shamba au eneo wazi ,anga la samawati lile linaloonekana juu halina mawingu kabisa ikionyesha hali ya hewa nzuri kabisa ,kwa mbali kuna muonekano wa ardhi wazi zaidi na miti kadhaa iliyo mbali picha ya uzuri wa asili iliyojaa rangi na mwanga.

Mmea wa kijani kibichi wenye majani mengi madogo marefu yanayoonekana kuwa majani mchanganyiko. Unaonekana kukua katika mazingira asili yenye mimea mingine na nyasi kavu inayoonekana. Kuna muundo wa mbao labda uzio upande wa kulia. Eneo hili lina mwanga mkali kuashiria kuwa nje ni wakati wa jua. Mmea wenyewe unaoonekana kuwa mzima ingawa baadhi ya majani yanaonyesha dalili za kukauka.

Shamba ambapo mimea inakua kwa safu nadhifu. Mimea inaonekana kuwa aina ya kitunguu au specie inayofanana, kutokana na majani marefu ya kijani kibichi, yaliyosimama wima. Udongo unaonekana kati ya safu, ikionyesha ardhi iliyolimwa. Kwa nyuma, kuna mimea zaidi na kinachoonekana kama mteremko mdogo au kilima chenye miti.

Mimea kadhaa ya kijani kibichi pengine katika mazingira ya nje kutokana na mwanga wa asili. Mimea inaonekana zaidi ina majani mapana yenye michirizi yenye kingo za meno au zilizo pinda. Baadhi ya majani hayo yanaonekana kuwa na manyoya kidogo pia kuna dalili za mimea mingi kwa nyuma ikiwemo moja wenye majani maridadi zaidi pengine yanayo fanana na feri. Hisia ya jumla ni ya mimea mingi ya kijani kibichi pengine kutokana na bustani au mazingira ya wasili.

Ni mandhari ya nje yenye mimea mingi, ikitawaliwa na nyasi kijani kibichi na mimea mbalimbali. Njia hafifu au eneo wazi linapita katikati ya mimea likielekea kwenye mstari wa miti na vichaka nyuma. Katika sehemu ya mbele, mmea tofauti wenye majani mepesi pengine yenye manyoya unaonekana wazi. Mandhari tulivu ya asili inayoashiria njia ya amani au uwanja wazi.

Mandhari hai ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Kwa mbele, majani makubwa ya kijani kibichi yanatawala yakionyesha mmea wenye afya. Nyuma yake, mandhari ya asili yanafunuliwa kukiwa na mimea mingine na miti mirefu iliowashwa na mwanga laini wa jua unaopenya kupitia majani.

Ni mandhari hai ya bustani. Mwangaza wa jua hupenya majani ya miti kadhaa na kuwacha vivuli vilivyotawanyika kwenye nyasi. Kwa mbele mti tofauti wenye matawi mekundu yaliyopinda unasimama wazi. Majani yake ya kijani yakiangazwa na jua. Nyuma zaidi, mimea mingine mingi na miti huunda hisia ya kina. Ni mazingira angavu, ya asili labda ua wa nyuma wenye amani, au sehemu ya eneo kubwa la kijani.

Mti mkubwa wenye shina nene na matawi mengi yaliyofunikwa na majani mabichi. Ngome la mti linaonekana kuzeeka na maeneo mengine yanaweza kuwa yameharibika. Nyuma yake kuna anga safi ya buluu na chini unaweza kuona majani mengi mabichi.